Mzee ameketi chini huku akiangalia mkono. Daktari amemshikilia mkono wake. Inaonekana kwamba anataka kupigwa chanjo au sindano. Mzee huyu yuaonekana kuwa ana wasiwasi kuhusu chanjo hii.